Eneo kubwa lenye mimea mirefu yenye kijani kibichi aina ya zao la nyanya likilimwa kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara.

Eneo kubwa likizungukwa na mazao kwa ajili ya biashara, ikiwa ni zao la kabichi. Mkulima akiwa anapalilia mazao yake, ili aweze kujipatia faida.

Shamba kubwa lenye udongo tifutifu likizungukwa na vichaka vikubwa kwa vidogo, huku mashine zikitumika kutifua udongo huo kwa shughuli mbalimbali za kilimo.

Mimea mizuri yenye kijani kibichi ikiwezeshwa kukuwa na kustawi kwa kilimo cha maji, huku mashine maalumu zikitumika kukuza mimea hiyo.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye barabara ndefu ya vumbi inayoruhusu magari yenye magurudumu manne, ikizungukwa na vichaka vidogovidogo yenye kijani kibichi pamoja na milima mirefu kwa mbali.

Miche midogomidogo yenye kijani kibichi, iliyopandwa na mbegu imara za kilimo, ikiwa ipo tayari kwa ajili ya kununuliwa na wakulima, ili waweze kutumia katika vilimo.

Mimea mirefu midogo yenye kijani kibichi, ikichepua katika miche yenye udongo mfinyanzi, katika kilimo cha mbegu ikilimwa kwa kiwango kikubwa.

Gari la watalii lenye watalii ndani yake wakijumuika na wanyamapori aina ya twiga, wakizungukwa na miti mirefu aina ya migunga na vichaka vidogovidogo vyenye kijani kibichi.